Duka la milk atm linaonekana wazi milango yake imefunguka ikialika wateja. Picha kubwa ya ng'ombe imebandikwa ukutani. Mashine ya kutoa maziwa inaonekana, matangazo ya maziwa yamejaa mlangoni.

Hili ni jalada linalo onyesha bima sasa rahisi pata kupitia simu yako, na hiyo bima ni Kenya Oriental inuka uhakika.

Haya, ni mafuriko na magari yamezama ndani ya maji. Kuna ujumbe kuhusu bima. Inakushauri kulinda biashara yako. Huu ni ujumbe muhimu.

Hii ni sehemu ya ndani ya chumba cha maonyesho ya magari, kuna zile gari ambazo ni za bei gali kama vile Lambogini zinaonekana zikiwa na rangi tofauti tofauti.

Soko la matunda na mboga ambapo bidhaa zimewekwa chini moja kwa moja , kuna riuudo la nyanya nyekundiu,, limau papai na matunda mengine . Watu wengi wanawake wako sokoni wakiuza na kununua .

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi , magari yamepangwa kwasafu yakionyesha aina ya rangi mbalimali ikiwemo nyeupe, nyekundu, bluu na nyeusi.

Hili ni soko la nguo zilizotumika. Kuna nguo nyingi zilizotandikwa mezani na nyingine zimening'inia. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia nyembamba kati ya bidhaa. Ni eneo lenye shughuli nyingi.

Haya ni magari matatu mapya. Yamepakwa rangi tofauti. Yameegeshwa ndani ya jengo. Inaoneka ni chumba cha maonyesho ya magari, ambayo ni safi.

Piki piki, imeanguka barabarani, kofia ya chuma imeala karibu, tangazo la bima ya pikipiki linaonekana, linatoa kategoria mbili, bodaboda ya binafsi, bei za bima zimeorodheshwa wazi.

Hiki ni kibanda cha kuuza vitu na mapambo, mkufu na bangili nyingi zimeoshwa zikining'inia na kuwekwa mezani rangi mbali mbalia zinaonekana zikionyesha ubunifu.

Hili ni duka dogo lina milango ya chuma ya buluu. Ndani kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo soda na maji ya chupa. Mabegi ya maduka makubwa yameninginia nje.

Hii ni bodi kubwa nyekundu yenye maandishi meupe inasema Glory Forex Bureau, ni jengo la biashara labda la kubadilisha fedha za kigeni inaonekana kuwa katika eneo la mjini barabara iko chini.

Noti nyingi za peza zilizopangwa, ni shilingi elfu moja za Kenya zimekusanyika pamoja zikionyesha utajiri pesa hizo zinaonyesha kutumika kufanya ununuzi.

Mikono ya mtu ambayo inahesabu noti za elfu moja za kenya , mikono yake inashikilia rundo la pesa anaonekana akifanya malipo. Pesa hizi ni nyingi.

Hichi ni kiingilio kwenye akaunti ya Kopo Kopo kuna nafsi na kuweka barua pepe na neno siri bango la Kopo Kopo linaonekana juu likisema simple tools for your business . Kuna mwanamke akitumia simu nyuma.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa na vibanda vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna matunda na mboga zilizopangwa kwenye masanduku na meza ikiwemo vitunguu, ndizi na pilipili.

Hii ni familia yenye furaha , baba, mama na mtoto wakiangalia kompyuta mpakato wote wanatabasamu pana. Mtoto akionyesha kitu kwenye skrini kwa kidole chake.

Hili ni soko lenye bidhaa za mikono mwanamke anauza mapambo kuna shanga nyingi rangi mbalimbali zinaonekana hakika ni mahali pazuri.

Soko la wazi likiwa na bidhaa mbalimbali. Kuna shanga nyingi na mapambo yaliyopachikwa na vitu vingine vikiuzwa kwenye vibanda. Mtu mmoja anaonekana kwa picha akipita.

Hili ni soko lenye watu wengi, wafanya biashara wanauza nguo. Bidhaa zimetundikwa kwenye meza. Wateja wanatembea wakinunua bidhaa ambazo wanazihitaji.

Hili ni duka la shanga. Kuna mapambo mengi. Rangi mbalimbali zimetumika. Inaonekana ni kazi ya mikono. Hakika, ni mahali pa kuvutia sana.

Programu ya simu ambayo inaonyesha salio la pesa, chaguzi za malipo na kununua data , inaonyesha mwala wa karibuni mwa Mpesa.

Hii ni gari la zamani. Rangi yake ni ya buluu hafifu. Kuna nembo ya Thunderbird. Upande kioo cha mbele kinaonekana. Ni muundo maridadi sana. Ingini inaweza kuwa imetandazwa.

Hili ni duka dogo. Mlango yake umenguka. Ndani yake kuna bidhaa zimepangwa kwenye rafu. Maandishi mpesa yanaonekana juu ikionyesha huduma za kifedha. Sakafu ya nje ni ya madhofali ya kifusi.

Hii ni sehemu ya soko, ikionyesha soko ambalo limepangwa vizuri na matunda aina mbalimbali. Kuna maembe, kuna machungwa, kuna avocado, ndizi ambazo zimening'inia juu zenye zimeiva na ambazo bado ni za kijani.

Hili ni gari la kifahari la kisasa, ambalo lina rangi ya kijani iliyokolea. Limeegeshwa kwenye nyasi za kijani kibichi. Mtu anaoneka nyuma akilishikilia gari hili.

Mkono ukiwa umeshika noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetandazwa Kama fini, neno Kenya na namba elfu moja zimeonekana wazi kwenye noti hizo.

Jumba la Mount Kenya milk depot limesimama mbele. Watu kadhaa wamesimama mbele. barabara ya udogo inaonekana chini. Milango ya buluu inayotofautiana na kuta, bango kubwa limetundikwa juu ya mlango mmoja. Kuna mwanamke ameketi karibu.

Safari gari imepaki kwenye nyasi. Mtu mmoja amesimama nyuma. Miti mirefu inazunguka eneo hilo na rangi yake inaonekana kijani kibichi. Matairi yake ni imara na aina ya gari ya 4X4.

Huu, ni mkono, ukiwa umeshika noti mbili za shilingi elfu moja za Kenya, noti hizo, zimepangwa kwa mitindo wa feni, zikionesha kassi kubwa, cha pesa.

Hili ni tangazo la bima ya teksi ya PSV . Bima ya mwezi mmoja inagharimu shilingi elfu tatu, mia tano za Kenya. Kuna magari matatu kwenye picha. Mawasiliano na tovuti pia zimeonyeshwa.

Kuna safu ya magari yaliyopangwa vizuri nje ya jengo la Car lockers magari mengi ni SUV nyeusi yakionyesha usasa na ubora lipo lingine jekundu na meupe ambayo yapo pembeni.

Mwanamke anatabasamu, akiwa na mkono, na shingo, vimefungwa kutokana na ajali. Tangazo linahimiza, watu wajiunge na bima ya ajali.

Hili ni gari ndogo ambalo limeegeshwa mlango wake wa mbele umefunguliwa huku kifunguo chake kimewekwa kwenye juu ya mlango, kikiashiria ni pahali pa kupumzika.

Soko la nguo za mitumba ambako watu wengi wanachagua kutoka kwenye mirundo mikubwa. Zipo za aina na rangi nyingi. Watu wamevalia nguo za kawaida na baadhi wameinamia kutafuta.

Sarafu nyingi za metali, mbili zimetapakaa. Baadhi zimepangwa, nyingine zimetawanyika ovyo. Rangi za dhahabu na fedha zinang'aa. Hii ni pesa taslimu, kiasi kikubwa kimekusanyika.

Hii ni gari aina ya Van inaonekana mpya na safi, inaweza kutumika kusafirisha abiria wengi pia kuna kibandiko cha mbwa mwitu mbele yake.

Hapa ni sehemu ya soko ambayo inaonekana. Kibanda ambacho kimepangwa vizuri na matunda aina mbalimbali. Kuna machungwa, kuna ndizi zilizoning'inia, kuna avocado , kuna viazi vitamu na kadhalika.

Duka la wazi la viatu lina viatu vingi vilivyopangwa na kuninginia . Aina mbalimbali ya viatu imejaa eneo lote limeundwa Kwa kutumia turubai.

Mikono miwili inabadilishana funguo za gari, mkono mmoja unapeana na mwingine unapokea, kuna gari dogo la mfano mezani, karatasi na kalamu viko karibu.

Chumba kikubwa cha kioo ambacho kina watu wengi kinaonekana kwamba ni chumba cha maonyesho ya magari watu wengi wanaonekana wakitembea labda kuyatazama magari ili waweze kuyanunua.

Hili ni basi dogo la abiria aina ya SUV ambalo lina rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa upande wa nje, lina mwonekano mzuri likionyesha kuwa limetunzwa, kando yake au nyuma yake kuna miti mirefu ya kijanikibichi.

Safu ya magari yaliyopangwa kwenye maegesho, magari yote yanakabiliana na mwelekeo mmoja yakionyesha sehemu zao za nyuma kwa mtazamaji.

Wanaume wawili walioko karibu na gari la umeme, mmoja anashikilia charger akionyesha jinsi inavyofanya kazi.

Fedha ya shilingi elfu moja ya kenya, yenye picha ya mzee jomo kenyatta, inaonekana wazi, pembeni kuna tembo na wanyama pori wengine. Kando kuna kichaka.

Hizi ni bidhaa za shambani. Kuna viazi vilivyo wekwa kwenye ndoo, karoti nyingi zimepangwa kwenye meza. Kuna pilipili hoho ya kijani na matango.

Hii ni tangazo la bima. Mwanaume anashika simu ndani ya gari. Tangazo linaeleza jinsi ya kudhibitisha bima. Lina namba ya kupiga kwa msaada.

Gari jeusi la kifahari limesimama mbele. Ni gari kubwa lenye nguvu. Taa zake zimefunguliwa ziking'aa Sana. Lango la Mercedes Benz inaonekana mbele.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za kuuza, kuna matunda na mboga mbali mbali, kama vile nyanya, vitunguu, viazi vitamu, na ndizi, wanawake, wengi wanaonekana wakiuza, nakununua.

Skrini ya programu ya simu, inayo onyesha salio la sitini na nane elfu na mia nane. Ina chaguzi za kutuma, kulipa, kutoa, na kununua mda wa maongezi. Pia kuna mapendekezo ya dark mode na fuliza na maumala wa hivi karibuni wa Mpesa.

Soko la mboga linaonekana limejaa. Radishi nyekundu zimepangwa vizuri. Rosemary na Thyme zimefungwa vizuri. Na mimea mingine imewekwa kando.

Magari ya mosi yasiyokamilika yakiwa yamepangwa ndani ya kiwanda. Mengine ni meupe, na mengine ya machungwa. Sakafu ina sehemu ya manjano na kijani kibichi.

Rundo kubwa la noti za shilingi elfu moja za Kenya zikiwa zimetandazwa kama femi. Neno Kenya na number one thousand zinaonekana wazi kwenye noti hizo.

Hili ni rundo kubwa la vitunguu vyekundu. Mama mmoja amesimama akingalia kwenye gari la kijani kibichi likishukisha vitunguu vingine ambavyo vilivyoko vimesafirishwa kuja sokoni.

Mikono miwili inashikilia noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya. Inaonekana mtu anahesabu pesa. Pesa hizo ni nyingi sana na ziko katika hali nzuri.

Soko limejaa bidhaa mpya. Nyanya nyekundu zimewekwa vizuri, viazi vimepangwa kwenye katoni. Limau na matunda mengine yamejaa pia pilipili hoho. Matango mabichi yamevutia macho.

Duka la viatu vya kiasili limejaa bidhaa. Seni nyingi zimepangwa vizuri, zina rangi tofauti na mapambo. Mtu anaonekana akihudumia wateja. Kila jozi inapambwa kwa shanga.

Hili ni gari la kale maridadi la rangi ya kijivu, magurudumu yale ni ya kipekee, limeegeshwa batabarani na ni la kuvutia sana.

Gurudumu la gari jeusi la kifahari labda Audi likiwa limeegeshwa. Rimu ni za rangi ya fedha zenye muundo wa nyota. Magurudumu yanaonekana kuwa mapya.

Mwanamke anaweka chupa kwenye mashine ya ATM ya maziwa, anaonekana akipata huduma, mashine hii inauza maziwa safi, huduma hii inaashiria upatikanaji wa bidhaa.

Hii ni soko lenye mazao mengi. Mwanamke anauza mboga zikiwemo nyanya, vitunguu na viazi. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye vibweta na vikapu. Ni eneo lenye shughuli nyingi ikionyesha biashara ya ndani.

Huu ni ukurasa wa kuingia wa kopo kopo unahitaji jina la mtumiaji na neno siri pia kuna chaguo la kukumbuka na udhibitisho wa roboti.

Soko la wazi lenye bidhaa za mboga mboga. Kuna meza ndefu zilizojaa mboga za majani, watu wanapita na wengine wanachagua. Sehemu ya soko imefunikwa na turubai.

Hili ni tangazo jipya la bima ya afya limezinduliwa linalenga huduma za matibabu hasa kuzaliwa hospitalini garama yake ni nafuu kuanzia shilingi mia tano tu kila mwezi.

Gari dogo jeupe la Suzuki likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Namba ya usajili ya gari hili linaonyeshwa wazi. Kuna miti na mijengo nyuma na anga linaonekana wazi.

Sehumu ya ndani ya duka kubwa ambalo linauza viatu kuna rafu ambazo zimepangwa viatu vizuri zaidi na viatu hivi vina rangi tofauti tofauti.

Rundo kubwa la sokisi na nguo zingine ndogo zenye rangi nyingi zilizopangwa kwenye kibanda au meza ya soko. Sokisi hizi zimejaa juu ya wavu wa chuma zikifurika na kuunda mlima wa vitu vilivyokunjwa.

Hili ni soko kubwa la mazao kuna mtunda na mboga nyingi zilizopangwa kwenye vikapu vikubwa, watu wachache wanaonekana wakifanya biashara, mvulana mwenye rangi tofauti zinafunika baadhi ya sehemu.

Gari aina ya SUV inaonekana kama Toyota Prado; limeegeshwa nje. Lina rangi ya kijivu jeusi na limepakiwa kwenye eneo lenye changarawe na nyasi.

Meza imejaa mboga na matunda mbalimbali. Kuna nyanya nyingi, pilipili hoho za rangi tofauti, vitunguu na ndimu. Kapu kadogo lina mbaazi. Ni soko la mazao mapya.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Wauzaji wamekaa chini na bidhaa zao zikiwemo matunda na mboga. Zimetandikwa chini au kwenye masanduku. Wanunuzi wanazunguka Kati kati ya vibanda. Mazingira yanaonekana vibanda.

Kiganja kimoja kimeshikilia noti za Kenya. Kuna noti za shilingi elfu moja. Pia kuna noti ya Mia moja. Fedha hizi zinatolewa hivi karibuni.

Gari kubwa la kubeba magari, limebeba magari mingi kwenye ghorofa mbili. Magari yamepangwa vizuri, tayari kwa kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda nyingine.

Gari ya kisasa lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi, nyuma yake kuna miti mirefu na magari mengine. Anga ni tulivu . Inonyesha shughuli ya kawaida labda kwenye hafla.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka ambalo linauza shuka pamoja na mavazi mengine lina mavazi ya rangi tofauti, tofauti na rafu zilizo pangwa kwa ustadi mkubwa.

Hili ni gari la aina ya vani ya fedha iliyopakiwa nje, ikionekana usiku na taa za jengo zinangaa nambari ya gari ni KDC 869 P. Majengo marefu yaliyo na maduka yanaonekana nyuma.

Duka la nyama linaonekana wazi, vipande vya nyama vimepangwa kwenye jokofu nyama nyingine imetundikwa juu, wachinjaji wako kazini wakihudumia wateja hali inajitahidi kudumishwa.

Rundo la mboga na matunda mbalimbali sokoni. Kuna nyanya nyingi nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu na ndimu. Katikati kuna kikapu Kidogo chenye mbaazi.

Hili ni Duka la matunda. Matunda mbalimbali yamepangwa vizuri. Kuna ndizi, tikiti maji, machungwa, mboga na matunda yamepangwa vizuri. Hakika ni pahali pazuri.

Kijana mweusi anaonekana akipokea funguo za gari mwanamke anazitoa kwa mkono mmoja gari jekundu linaonekana nyuma liniashiria biashara ya magari.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa kwenye maegesho. Magari hayo yana rangi mbalimbali; zikiwemo nyekundu, buluu na nyeupe na yanaonekana yaking'aa juani.

Tangazo la bima la nyumba linaonyesha mwanaume aliyetabasamu na nyumba maridadi. Linatoa huduma kama ukarabati na ujenzi mpya.

Hii ni bima ya nyumba. Nyumba nzuri, kinga dhidi ya majengo imeonyeshwa wazi na motto , wasiliana nasi, anzio kwa usalama. Maandiko yameandikwa Anziano Insurance Agency

Mkono umeshika noti ya shilingi elfu moja ya kenya. Imekunjwa kidogo. Sehemu ya noti inayoonekana ina maneno, Kenya na 1000. Rangi ya noti inaonekana kuwa ya zambarau na kijivu.

Wanaume wawili wameketi nje ya duka la huduma za simu. Ni la Airtelmoney. Mmoja amevaa shati la buluu na jinsi. Mwingine shati la chungwa. Wametulia wakipumzika.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari. Magari kadhaa yamepakizwa juu yake. Lori hili ni jekundu na linafanya kazi muhimu.

Hii ni stakabadhi ya mapato. Imetolewa na mamlaka ya bandari Kenya. Inaonyesha malipo kutoka kwa African Cotton Industries . Tarehe iliyotajwa ni ishirini na nane Juni mwaka elfu mbili na kumi na tatu.